Hili ni duka la nguo, inaonyesha nguo nyingi zikiwa zimetundikwa kwenye reli. Nguo hizo zinaonekana kuwa za mtindo na rangi tofauti. Chini ya nyumba hiyo iko na vigae nyeupe.

Hili ni duka la nguo. duka hili linaonyesha nguo na kofia, kuna nguo nyingi za rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwenye rafu na kofia zikiwa zimepangwa kwenye ukuta, kuna manekine mbili zimevaa nguo na kofia.

Hili ni duka kuu. Inaonyesha duka la nguo la Manix ambalo linachapa kama vile Polo, Digel na Johny . Duka hili linaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali za nguo na inaweza kuwa katika eneo la nje.

Hili ni duka la nguo linaonyesha rafu iliyojaa nguo zilizokunjwa na bei yao ni mia nane, iliyoandikwa kwenye bango. Nguo hizi zimepangwa kwa rangi tofauti na zinaonekana kuwa za aina mbalimbali.

Hili ni duka la nguo. Linaonyesha duka la guo za wanaume na nguo zimepangwa kwa rafu. Kuna koti, shati na suruali zilizopangwa vizuri. Duka hili linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo. Linaonyesha duka la viatu lenye rafu zilizopangwa aina mbalimbali za viatu. Kuna viatu vya kike na vya kiume, kuanzia viatu vya kawaida hadi viatu rasmi. Rangi nyingi zinaonekana na duka linaonekana kuwa na mpangilio mzuri.

Hili ni duka la nguo. Ni onyesho la nguo, katika duka. Kuna manekini manne, yanayoonyesha mtindo tofauti ya mavazi ya kiume. Manekini, ya kwanza upande wa kushoto, yana suti ya koti, iliyo na muundo, shati, na suruali nyeusi. Manekini ya pili, yana koti la suti ya rangi ya kijivu, na shati, na suruali ya rangi ya kijivu.

Hili ni duka la nguo. Linaonyesha rafu iliyojaa viatu. Kuna aina mbalimbali za viatu ikiwa ni pamoja na viatu vya kupanda mlima na viatu vya kawaida. Viatu vimepangwa kwa utaratibu na vinaonekana kuwa katika duka la viatu.

Hili ni duka la nguo inaonyesha maduka yenye kofia na mavazi. Kofia kadhaa zimeonyeshwa kwenye mannequins , mavazi pia yameonyeshwa kuna meza ndogo katikati yenye vitu vingi juu yake.

Hili ni duka la nguo. Duka hili linaonyesha nguo zikizopangwa kwenye rafu na vibao na pia ukutani zinazo pakwa rangi ya waridi. Sakafu liko na vigae vyeupe.

Hii ni duka la nguo. Inaonyesha duka la LC Waikiki likiwa na matangazo ya mauzo ya kupunguza bei hadi la kihamsini. Duka linaonekana kuwa na bidhaa nyingi za nguo na kuashiria kuwa ni sehemu ya kuuza nguo.

Hili ni duka la nguo lenye vioo vya kioo. Nguo zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka. Kuna kikanyagio cha nguo kilichowekwa kwenye dirisha. Duka liko katika eneo lenye sakafu ya vigae.

Hili ni duka la nguo, inaonyesha sweta aina ya hoodie ya rangi ya kijivu iliyoanikwa. Hoodie hii ina kofia na mfuko mbele.

Hili ni duka la nguo. Duka hili limejaa nguo aina tofauti. Kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa na nguo zilizoning'inia. Duka linaonekana kuwa na mwangaza mzuri na mpangilio mzuri.

Duka ya nguo. Inaonyesha duka la nguo enye watu wengi. Watu wengi wamevaa barakoa. Kuna nguo nyingi zilizowekwa kwenye meza na kwenye raki. Kuna taa za floriseni kwenye dari.

Hili ni duka la nguo. Linaonyesha rafu zilizojaa viatu na kofia. Kofia zimepangwa kwenye rafu za juu na viatu zimepangwa kwenye rafu za chini. Viatu vina aina mbalimbali vikiwemo viatu vya ngozi na viatu vya mchezo. Kofia pia zina aina mbalimbali vikiwemo kofia za kawaida na kofia za mchezo.

Huu ni duka la nguo. Inaonyesha duka la nguo yenye mannequin zikiwa zimevalishwa nguo mbali mbali. Kuna mannequin mbili mbele ya nyingine zaidi ndani ya duka na kuna mabango ya matangazo na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Duka hili linaonekana kuwa ndani ya jengo kubwa.

Hili ni duka la nguo. Hili duka limejaa nguo aina kama vile mashati, suruali na viatu. Hizi nguo zimepangwa kwa rangi aina na linaonekana kuwa na bidhaa nyingi na kupangwa vizuri.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha safu ya magari yaliyopangwa yanayoonekana kuwa; Nissan Note na Toyota Corolla Fielder. Gari la mbele kabisa, ni la rangi ya bluu, na nambari yake ya usajili ni KDK 849T. Magari mengi yamepangwa nyuma yake.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha magari kadhaa, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi. Kuna gari la Isuzu lenye. Magari mengine ya abiria na gari moja lake binafsi.

Hili ni maegesho ya magari. Gari hii ni aina ya Volkswagen, rangi yake ni nyeupe. Inayo taa za mbele na alama ya Vokswagen mbele. Gari hii inaonekana kuwa katika hali nzuri na inafaa kwa matumizi ya kila siku.

Hili ni maegesho ya magari. Linaonyesha picha ya gari la Ford Capri ambalo lina rangi ya manjano na mistari meusi. Gari hili lina nambari ya usajili ya KPF 200 . Ford Capri ilikuwa gari marufu sana katika miaka ya 1900.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha gari aina ya Honda Stream nyeusi. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa chini ya paa na ni gari la familia lenye milango mitano.

Lile ni maegesho ya magari. Inaonyesha magari matatu yaliopangwa katika eneo la wazi. Gari la kwanza upande wa kushoto ni Toyota Corolla Filda. La katikati ni Nissan Note na ya tatu ni Nissan Xtrail. Magari yote yanaonekana kuwa katika hali nzuri na yameegeshwa kwenye nyasi.

Hili ni maegesho ya magari, inaonyesha picha ya gari aina ya Toyota Hiace iliyoegeshwa mahali pa kuegesha magari, gari hii ina rangi nyeupe na imesimama katika mazingira ya mjini, Toyota Hiace ni gari marufu njini Kenya haswa kama usafiri wa umma, gari hii inaweza kupepa hadi abiria kumi na nne.

Hili ni mauzo ya magari. Gari aina ya Subaru Forester nyeupe. Gari hii ni maarifu kwa uwezo wake wa kuendeshwa kwenye barabara zisizo sawa na pia kwa nafasi yake ya ndani. Subaru Forester ni gari la familia linalofaa kwa safari ndefu na pia kwa matumizi ya kila siku.

Hili ni mauzo ya magari. Inaonyesha gari la Mercedes Benz ambalo linaonekana kuwa la zamani. Gari hilo lina rangi ya kijivu na mlango mmoja wazi. Inaonekana kama imepakiwa chini ya paa.

Hili ni rundo la matairi ya gari yaliyopangwa kwa safu. Matairi haya yanaonekana kuwa mpya na yana muundo wa kukanyanga wenye kina. Mfumo wa kukanyanga kunaonekana kuwa wa kawaida na una mifereji mingi ya kupunguza hatari ya kupaa juu ya maji.

Huu ni maegesho ya magari. Inaonyesha gari aina ya Toyota Hiace ambayo ni gari maarufu sanasana kwa usafiri wa abiria na mizigo. Gari hili lina rangi nyeupe na mlango ya kuteleza. Toyota Hiace huendeshwa na injini ya diseli au petroli.

Hapa ni maegesho ya magari. Inaonyesha injini ya gari ambayo inaonekana kama Toyota Landcruiser. Injini ina sehemu nyingi kama vile kizuizi cha silinda na betri. Sehemu zote hizi zimepangwa kwa utaratibu na ndani ya chumba cha injini.

Hili ni maonyesho la magari. Kuna gari nyeupe, la Volkswagen Tiguan ikiwa limeegeshwa. Gari hili lina muundo ya SUV, na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Katika picha, gari linaonekana kutoka nyuma, ikionyesha taa zake za nyuma.

Hili ni maegesho ya magari, inaonyesha picha ya gari aina ya Toyota Hiace ambayo huendeshwa kama usafiri wa umma au ubinafsi. Gari hili lina rangi nyeupe na lina madirisha mengi. Inaonekana kusafiri katika eneo lenye mlima na mchanga.

Hili ni mauzo ya magari. Inaonyesha sehemu kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi. Magari haya yamepangwa kwa safu na yanaonekana kuwa katika hali nzuri. Rangi nyingi za magari ni nyeupe, nyeusi na kijivu.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha gari iliyoegeshwa kwenye eneo wazi. Gari aina ya kiorio inaonekana kuwa rangi ya bluu. Gari ina taa za mbele na kioo cha mbele.

Hili ni maekezo ya magari. Inaonesha picha ya ndani ya gari aina ya Subaru Legacy . Picha inaonekana usukani, dashibodi na lever ya gear . Gari hii inaonekana kuwa ya kisasa na ina vifaa vingi ya kielektroniki.

Maegesho ya magari. Gari ya aina ya Toyota HiAce ambayo ni gari maarufu sana kwa usafiri wa abiria na mzigo. Gari hili lina rangi nyeupe na lina madirisha meusi. Toyota HiAce ni gari linaloaminika na linatumika sanasana katika maeneo mengi ya dunia ikiwemo Kenya.

Huu ni mauzo ya makari. Inaonyesha kari la infinix q sapini ambalo ni la aina ya sqv ya kifahari. Gari hii lina muundo wa kipekee . Ikiwa na muundo ya kuteleza na paa la chini ambalo hupa sura ya mcheso. Qx sabini inachulikana kwa utendaji wa hali ya chuu ikiwa na chini ya injini ya nguvu na mfumo wa kuendesha.

Ile ni maegesho ya magari. Gari aina ya Toyota Heiser ambayo ni gari maarufu sana kwa usafiri wa abiria na mizigo. Gari hii inaonekana ikiwa imepakiwa kwa eneo ya maegesho. Toyota Heiser huja na uwezo tofauti wa kubeba abiria kwanzia viti saba hadi kumi na nane, na hutumiwa sana sana kwa teksi ama matatu au kwa usafiri wa kibinafsi.

Hii ni mauzo ya magari. Aina ya gari hii ni volvo ambayo ina rangi ya fedha. Gari hii inaonekana kuwa katika eneo la wazi, na kunaonekana kuna miti nyuma yake. Picha hii inatoa msimamo wa pembeni wa magari, ikionyesha muundo wake wa fahari na magurudumu yake.

Hili ni soko ya magari. Hii gari aina ya Toyota inaonekana kuuzwa. Hili gari hubeba abiria wengi sanasana kwa kikundi. Gari lina rangi ya fedha na linaonekana katika hali nzuri.

Huu ni mauzo ya magari. Inaonyesha gari ambayo imeondolewa na baadhi na sehemu zake, kama vile: viti, sakafu na sehemu zingine za ndani. Gari hii inaonekana kuwa na rangi nyekundu na kuna mhudumu anayehudumia hii gari. Gari hili pia ina kiti moja.

Hili ni maegesho ya magari. Inaonyesha bajaji nyekundu iliyoegeshwa karibu na miti. Bajaji hii inaonekana kuwa ya kawaida na inaweza kuwa inatumika kwa usafiri wa abiria au mzigo.

Hili ni maegesho ya magari. Hili ni gari la ubinafsi. Sehemu ya ndani ya gari hii lina viti. Hizo viti ni vinne inaweza kubeba abiria nne. Viti vya nyuma vimefunikwa na plastiki ya rangi ya bluu.

Hizi ni tairi za gari zinaonesha matairi ya gari yaliyo safishwa kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia maji chenye nguvu, Maji yanaonekana yakinyunyiziwa kwa nguvu kwenye tairi na kusababisha uchafu na vumbi kuondolewa.

Hapa ni maegesho ya magari. Hii ni picha ya gari ya VOLVO S90 na mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Gari hili, lina rangi ya bluu na limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Nyuma ya gari, inaonyesha miti iliyo refu sana.

Huo ni mauzo ya magari, inaonyesha mtu akimkabidhi mtu mwingine kifunguo za magari. Hii inaweza kuwa wakati wa kudodisha gari au kuuza gari. Mtu anayepokea funguo anaweza kuwa mteja au mnunuzi wa gari.

Huu ni mauzo ya magari, kuna mwanamke na mwanaume. Mwanamke anafurahi kuendesha gari huku mwanaume akimtazama kwa tabasamu. Wote wanaonekana kuwa na furaha sana.

Maegesho ya magari, inaonyesha magari mawili wakiwa ameegeshwa karibu na kila moja. Gari moja ni jeusi na nyingine ni kijani. Zote zikiwa na namba za usajili za Kenya. Watu wawili wanaonekana karibu na magari.

Hili ni maegesho ya magari. Picha hii ya gari aina ya Toyota HiAce ambayo ni maarufu sana mjini Kenya kwenye matumizi ya usafiri wa umma na biashara. HiAce huja na uwezo wa kubeba abiria kumi na nne na pia inaweza kutumika kwa kusafiri mzigo.

Hili ni soko wazi inaonyesha muundo wa kibanda au duka la muda lililojengwa kwa mbao na vifaa vingine kuna nguzo za mbao zinazounga mkono paa na rafu zilizojengwa kwa mbao ambazo zinavitu mbalimbali.

Hili ni soko wazi. Linaonyesha mandhari ya ndani ya jengo lenye rafu zilizojaa vitabu. Inaonekana kama ni duka kubwa au soko. Kuna ngazi inayoongozwa kwenye sehemu ya chini ya duka.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha duka lenye bidhaa mbalimbali kama vile vinyagio vya mbao, ngozi na vitu vingine vya sanaa. Hii ni duka la kitalii. Bidhaa zilizoko zinaonyesha utamduni wa Kiafrika.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye wingi wa ndizi, zilizopangwa kwenye makreti. Watu wanaonekana wakifanya biashara sokoni. Hili soko linajulikana kuwa soko la machungwa.

Hili ni soko wazi, linaonyesha soko lenye watu wengi wakifanya biashara. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile vyombo vya kupikia na mazao. Watu wamekusanyika na shughuli za biashara zinaendelea.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye mboga, na matunda mbalimbali. Kuna magunia ya matango, na zucchini , pamoja na vikapu vya nyanya, na viazi. Pia kuna masunduku yaliyojaa matango, ya kijani. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi, na bidhaa nyingi zikiwa tayari kwa kuuza.

Huu ni soko wazi. Inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi huku kando yake ni soko na kuna aina nyingi za bidhaa kama vile viazi, matunda, kabeji, viazioo . Anga inaonekana kuwa na mawingu na labda ni jioni.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha mkusanyiko wa shanga na mapambo mengine, yanayotengenezwa kwa mikono. Kuna shanga za rangi mbali mbali na pia mikufu iliyotengenezwa kwa makamba. Mapambo haya yanapangwa kwenye rafu za mbao.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye bidhaa mbalimbali kama nguo na bidhaa nyingine. Kuna bidhaa zilizofunikwa kwa turubani chini. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanatembea na kufanya biashara, kuna vibanda vingi vilivyo na bidhaa mbalimbali na pia kuna gari lililoegeshwa . Picha hii inaonyesha maisha ya kila siku katika mji huu.

Hili ni soko la wazi, inaonyesha soko lenye watu wengi, wakiuza bidhaa kama nguo na vitu vingine. Soko linaonekana kuwa na bidhaa aina nyingi na pia ikona rangi aina nyingi.

Hili ni soko wazi linaonyesha rundu la viatu vya kuteleza vilivyopangwa kwenye rafu au ukuta. Viatu hivi, vinakuja Kwa rangi na mtindo tofauti na linaonekana kuwa ukubwa tofauti zimepangwa Kwa njia ambayo vinaweza kuonejana Kwa Urahisi na wateja.

Hili ni soko wazi. Hii picha ya soko la matunda na mboga. Kuna aina nyingi za matunda kama vile maembe, machungwa, mapera na ndizi. Pia kuna mboga kama vile viazi na nyanya. Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye soko hili.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye matunda mengi haswa ndizi. Kuna mtu amesimama upande wa kushoto na matunda yamepangwa kwenye meza. Soko linaonekana kuwa wazi na kuna mwavuli juu.

Hili ni soko, inaonyesha kitanda cha kamba chenye rangi nyingi. Kitanda hicho kimeundwa kwa kamba zilizosukwa kwa ustadi na zina rangi angavu kama vile buluu, nyekundu ,njano na kijani.

Soko wazi. Inaonesha rundu kubwa la majani ya acacia yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza sokoni. Watu wanaonekana wakifanya kazi karibu na majani hayo. Majani haya ni muhimu kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Hili ni duka la nguo lenye rafu zilizojaa aina mbalimbali za nguo ikiwa pamoja na mashati, magauni na sketi. Kuna mfumo wa kielezo katikati inayoonyesha nguo.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi. Watu wengi wanaonekana wakifanya biashara na kuna bidhaa nyingi zinazouzwa kama vile mboga na matunda.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye watu wawili na bidhaa mbalimbali. Kuna magunia ya karoti na ndizi. Mmoja wa watu amevaa nguo ya rangi ya bluu. Soko linaonekana kuwa la dari.

Hili ni soko wazi, inaonyesha duka la nyama lenye wafanyakazi wakiwa wamevaa sare nyeupe na aproni nyekundu. Kuna nyama iliyoandaliwa imening'inia na baadhi ya nyama iko kwenye friji ya kuonyesha. Duka linaonekana kuwa safi na lenye taa nzuri.

Hili ni soko wazi inaonyesha maharagwe, mbegu, alizeti, na bidhaa zingine zilizowekwa kwenye vyombo tofauti kama vile gunia, karai. Hizi bidhaa huuzwa katika soko la wazi.

Hili ni soko la wazi ambalo linaonekana kuwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa makini. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile mbegu, viungu, na bidhaa vingine vya chakula za chakula zilizowekwa kwenye vyombo na mifuko. Soko linaonekana kuwa na shuguli nyingi na lina anga la kibiashara.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko la wakulima lililojaa watu na inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Soko hili huuza bidhaa mbali mbali kama vile: mboga, matunda na bidhaa zingine. Wakulima huuza mazao yao moja kwa moja kwa wanunuzi.

Hili ni soko wazi, inaonyesha meza ya kuuza matunda ikiwa na ndizi, machungwa, mananasi na matunda mengine. Kuna ndoo mbili moja ikiwa na maji na bidhaa zingine zikiwemo karanga chini.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko lenye maduka mengi yanayouza bidhaa mbali mbali. Kuna bidhaa za nguo na vitu vingine vikiwa vimepangwa kwenye rafu na ukuta za maduka. Inaonekana kuna njia katikati ya maduka hayo ambayo inaelekea ndani ya soko.

Hili ni duka wazi. Duka la ufundi wa jadi lililojaa shanga ya rangi mbalimbali na vitu vingi vya sanaa. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye njia ya hiyo duka.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha soko tupu lenye viwanda vilivyofunikwa na turubai. Viwanda vimepangwa kwa safu na kuna maeneo ya wazi kati yao. Ukuta mmoja una nambari nane. Mwangaza ni hafifu na inaonekana kama picha imepigwa ndani ya jengo.

Hili ni soko kuu. Linaonyesha soko kubwa lenye maduka na bidhaa mbalimbali. Kuna ngazi zinazoongoza kwenye maduka ya juu. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Soko hii inaonekana kuwa mahali pazuri pa kupata bidhaa mbalimbali.

Hili ni soko wazi. Inaonyesha mandhari ya mijini yenye jengo refu la matangazo, nguzo ya taa na mabasi ya umma. Kuna pia masoko madogo na watu wakiwa wanatembea. Anga ni mawingu na mchana.

Hili ni soko wazi, linaonyesha duka la viatu vya ngozi, ambavyo vimepangwa kwa wingi kwenye meza na kwa ukuta. Hii ni aina ya viatu ambavyo hutengenezwa kwa ngozi na huvaliwa kwa kawaida, katika mazingira ya kawaida na pia kwa shughuli za pwani.

Hapa ni soko. Inaonyesha mkusanyiko wa vitambaa na riboni za rangi tofauti zilizopangwa kwa wima na kwa safu. Bidhaa ya riboni zinafungwa kwenye roli . Picha hii inaonyesha aina nyingi za vitambaa vinavyoweza kutumika kwa kushona au kupamba.

Hili ni soko wazi, inaonyesha soko lenye bidha mbali mbali kama vile ndizi, viazi na matunda mengine, kuna rafu zilizojaa bidhaa na watu wanaonekana wakifanya manunuzi, soko hii linaonekana kuwa na shughuli nyingi na ni mahali pa kawaida kwa watu kununua na kuuza bidhaa zao.

Hili ni nyumba isiyo hamika ina onyesha jengo lenye ghorofa kadhaa, jengo hili lina onekana kuwa na umbo la kipekee na lime zungukwa na miti, anga ni la buluu na kuna waya inayo pita juu ya jengo hilo ,jengo hili linaweza kuwa la makazi au ofisi.

Hili ni mali isiyohamishika. Inaonyesha jengo ya ghorofa tatu ambalo haijakamilika. Ikiwa na nguzo za saruji na matofali. Ujenzi unaonekana kuwa bado unaendelea. Kuna pia rundo ya mbao chini ya jengo.

Hili ni mali isiyohamika. Inaonyesha jengo lenye maduka kadhaa. Kuna shule ya udereva inayoitwa Premiere Driving School na kuna duka la mtandao ya Tritech Cyber . Pia kuna namba za simu zilizochapishwa na matangazo mengine.

Hili ni nyumba isiyo hamika. Inaonyesha nyumba yenye uzio wa mawe na tangi la maji. Kuna barabara ya udongo, mbele ya nyumba na mimea michache karibu na barabara hiyo. Nyumba iyo inaonekana kuwa ya kawaida na iko katikati ya eneo la makazi.

Hili ni nyumba isiyohamika. Inaonyesha jengo lenye ghorofa mbili au tatu, likiwa limefichwa kwa kiasi fulani na miti na vichaka. Sehemu ya mbele ya jengo inaonekana kuwa na ukuta au uzio iliyofunikwa na mimea mingi.

Hii ni vyumba isiyohamika. Inaonyesha jengo jeupe na miti mingi. Kuna sehemu ya wazi, kama kwao, na ukuta wa kuzuia. Mbele kuna sehemu yenye kioo na mimea. Anga inaonekana kuwa mchana.

Hili ni mali isiyo hamishika. Nyumba inaonekana kuwa ya kisasa na ina madirisha makubwa. Ina eneo la wazi la maegesho mbele yake. Nyumba hii inaweza kuwa katika eneo la makazi.

Hili ni mali isiyohamishika. Ni aina ya tangazo, linaonyesha maandishi yenye maelezo na nambari ya simu. Nambari hiyo ni 0795888777. Pia 03788555.

Hili ni nyumba isiyohamika. Inaonyesha nyumba iliyozungukwa na miti na mimea mingi. Nyasi zimekatwa vizuri na kuna njia inayoongoza kwa nyumba. Anga ni wazi na jua linang'aa na kufanya picha hii ionekane ya kupendeza na yenye amani.

Hizi ni nyumba isiyohamika. Inaonyesha nyumba ya ghorofa mbili, iliyo na rangi nyeupe. Nyumba ina balcony , na madirisha makubwa. Gari ya nyeupe, inaonekana imepakiwa karibu na nyumba. Kuna mimea karibu na mlango wa nyumba.

Hizi ni nyumba hisiohamika. Inaonyesha jengo refu la ghorofa nyingi lenye madirisha mengi na rangi nyeupe na njano. Jengo hili linaweza kuwa makazi au ofisi na linaonekana kuwa la kisasa.

Hizi ni nyumba za kifahari. Katika nyumba hizi zinaonekana kuwa zimejengwa kwa ghrofa sita. Manyumba zenyewe ziko na rangi tofauti tofauti, na zinakaa kurembeka vizuri sana. Nyumba zenyewe zinaonekana kuwa zimekuwa zimetumika kwa sasa.

Hili ni nyumba isiohamishika. Inaonyesha jengo refu yenye madirisha mengi lililo na miti na mimea mbele yake. Anga ni ya bluu na kuna mwanga mwingi, labda ni mchana.

Hizi ni manyumba. Hizi manyumba inaonekana kuwa mbili. Moja iko na ghorofa tatu na ghorofa la mwisho imejengwa na mabati. Nyumba lingine linaonekana kuwa maduka. Maduka za wenyewe ziko na milango, aina ya nyekundu na nyeusi.

Hili ni nyumba isiyohamika. Inaonesha jengo refu lililoangaziwa na taa usiku likiwa limezungukwa na miti. Kuna barabara au njia ya maji mbele ya miti. Hali ya anga inaonekana kuwa ya usiku na anga ina rangi ya buluu iliyokolea.

Hili ni nyumba isiohamika inaonyesha barabara ya makazi yenye majengo ya kisasa. Kuna magari yameegeshwa na mimea midogo kando ya barabara. Anga ni safi na inaonekana kama siku ya jua.

Hili ni vyumba isio hamika, inaonyesha jengo la rangi ya manjano lenye madirisha kadhaa na sehemu ya juu yenye paa la bluu. Jengo hili linaonekana kuwa la ghorofa kadha anga ni ya bluu na mawingu ni machache.

Hili ni nyumba hisohamika, inaonyesha nyumba ya ghorofa mbili ilio na uso ya chuma, nyumba ina madirisha enye grill na ukuta zilizo pakwa rangi, kuna maeneo wazi na miundo mingi nyuma ya nyumba ambaye inaweza nyumba zingine au majengo za ziada.

Manyumba isiyohamika. Hii ni picha ya nyumba ya ghorofa moja, yenye paa nyekundu na ukuta za matofali. Kuna lawn ya kijani mbele ya nyumba na njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa matofali. Nyumba hii ina madirisha makubwa na inaonekana kuwa na nafasi ya kutosha.

Mali isiyohamika. Inaonyesha jengo lilio katika hatua ya ujenzi ni jengo la ghorofa kadhaa lenye kuta za zege na madirisha machache yaliyowekwa. Juu ya jengo kuna muundo wa paa. Eneo linalozunguka jengo linaonekana kuwa tupu na linaweza kuwa eneo la ujenzi.

Nyumba isio hamika. Hii ni tangazo la nyumba ya kupangisha, yenye vyumba nambari 1,2,3 B.Nambari ya simu ya mawasiliano ni 0722281770.

Hili ni manyumba isiyohamika. Inaonyesha jengo kubwa lenye madirisha mengi na jua ikichomoza nyuma yake. Anga ni ya bluu na mawingu meupe yameenea. Mwanga wa jua unaonekana kupenya kutoka nyuma ya hio jengo na kuleta mwangaza mzuri kwenye picha.

Hili ni maduka makuu. Inaonyesha duka la Quickmart ambalo ni kubwa la rejareja nchini. Duka hili linajulikana kwa kuwa na bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mboga, bidhaa za nyumba, vifaa vya elektroniki na zaidi.

Hili ni duka kuu. Inaonyesha jengo la Naivas, duka kuu, lenye rangi nyeupe, na nembo nyekundu ya Naivas. Pia kuna maandishi ya Summit Institute , kwenye upande wa jengo. Miti na mimea, inaonekana mbele ya jengo hilo.

Hili ni duka kuu. Linaonyesha sehemu ya ndani ya duka pahali pa vyakula. Kuna rafu zilizojaa vifaa mbalimbali, friji zilizo na vinywaji na vyakula vingine na sehemu bidhaa vya maziwa. Pia kuna watu kadhaa wanonekana wakitembea dukani.

Hili ni duka kuu linainyesha rafu za duka kubwa zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama vile sabuni, mafuta ya kupikia na bidhaa nyingine za nyumbani. Hii inaweza kuwa sehemu ya duka kubwa au soko.

Hili ni duka kuu linaonyesha rafu za bidhaa, katika duka kubwa zikiwa na chupa nyingi za juisi za rangi mbali mbali. Kuna rafu kadhaa zilizojaa bidhaa na sakafu inaonekana kuwa sakafu na iliyo andaliwa vizuri. Hii ni mandhari ya kawaida, katika maduka makubwa mengi ya kisasa.

Hili ni Duka Kuu, inaonesha duka kubwa la rejareja. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na sehemu yenye kioo inayowekwa bidhaa za mikate. Sakafu ni muundo wa kijiometri.

Hili ni duka kuu, linaonyesha sehemu ya duka la Naivas ambapo kuna rafu zilizojaa karanga na nafaka. Rafu hizo zimetengenezwa kwa mbao na chuma na zinaonyesha bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri.

Hili ni duka kuu, inaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa. Ni sehemu ya chakula na bidhaa nyinginezo. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na kaunta refu. Ukuta ya nyuma inaonyesha bidhaa zilizopangwa kwa umakini.

Hili ni duka kuu, inaonyesha safu nyingi za baiskeli zilizo pangwa kwa mistari. Baiskeli hizi zinaonekana kuwa za aina tofauti na rangi na zimeegeshwa karibu na ukuta. Kuna mabango ya matangazo juu ya baiskeli.

Hili ni duka kuu. linaonyesha mlango wa duka la Carrefour ikiwa wazi na rafu za bidhaa zinaonekana ndani. Kuna ishara yenye maandishi 'welcome to carrefour'. Sakafu ni nyeupe, pia mwangaza ni mingi.

Hili ni duka kuu. Inaonyesha duka kubwa imejaa bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Kuna watu kadhaa wanaonunua bidhaa wakiwa na wahudumu.

Hili ni soko kuu, picha inaonyesha rafu za duka kubwa zilizojazwa na bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vimekio na bidhaa za watoto. Rafu zinaonekana kupangwa vizuri na bidhaa ziko kwenye maonyesho ya kuvutia.

Hiki ni duka kuu. Inaonyesha rafu za bidhaa katika duka kubwa ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile sabuni na bidhaa zingine za usafi. Duka hii linaitwa cleanshelf.

Hili ni duka kuu, inaonyesha sehemu ya ndani ya duka. Kuna rafu zilizojaa bidhaa kama chakula na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Sakafu imefunikwa na vigae, na kizuizi cha chuma mbele inaonekana kama picha ilipigwa kutoka kwenye mlango wa duka.

Hili ni duka kuu. Inaonyesha duka kubwa la quickmart. Kuna sehemu ya matunda na mboga na pia kuna sehemu ya mikate na bidhaa za kuokwa. Watu wanaonekana wakitembea dukani na kuna mazingira ya kawaida ya soko.

Hili ni soko kuu inaonyesha eneo kubwa la duka lenye bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa vitu na mannequin zilizovaa nguo mbili. Taa zinaangaza kutoka juu na dari ina muundo wa kawaida wa kibiashara.

Huu ni duka kuu inaonyesha rafu za kuta katika duka kubwa. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu ikiwa ni pamoja na chakula na bidhaa za nyumbani. Mtu anaonekana akitembea kwenye njia ya duka hili.

Hili ni duka kuu, linaonyesha mfumo wa kutolea chakula. Mfumo huu unamtungi mrefu ya wazi ambayo inashikilia chakula. Pia kuna muhudumu anayetumia vifaa hizo.

Hili ni duka kuu. Inaonyesha rafu katika duka kubwa iliyojaa vinywaji mbali mbali. Kuna chupa za maji, juisi na soda zilizopangwa kwa safu. Rafu zinaonyesha bidhaa tofauti, kwa rangi na aina, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri.

Hili ni duka kuu, inaonyesha mandhari ya ndani ya duka kubwa, na rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizo na bidhaa zilizopangwa vizuri na pia kuna bidhaa zilizowekwa kwenye pallet . Taa za dari zinaonekana wazi. Bei ya bidhaa zingine, zinauzwa zinaonekana kwenye mabango.

Hili ni duka kuu, inaonyesha duka la bidhaa za mkate katika Carrefour , kuna rafu zilizojaa mkate keki na bidhaa nyingine, pia kuna meza ya katikati yenye bidhaa za ziada.